Wanaume wawili wamesimama kwenye jukwaa kubwa, mmoja akihutubia umati mkubwa uliofurika uwanja wa michezo akiwa ameinua mkono wake juu. Upande wa wa kushoto mwingine amesimama akipiga ala ya muziki. Maelfu ya watu wamejaza viti vya uwanja na sehemu ya uwanja wakionyesha kuwa tukio kubwa la umma.

Barabara kuu ya Nairobi Express Way yenye magari machache. Juu kuna bango la kijani likionyesha maelekezo ya Miritini Weighbridge na U-turn underpass Nairobi City A8. Kuna miundombinu ya barabara kama vile nguzo za taa na madaraja pamoja na mandhari ya milima na miti kwa mbali.

Dunia inatokea kutoka ndani ya ndege kupitia dirisha. Mto unajipinda katikati ya maanthari ya kijani kibichi yenye miti mingi. Majengo machache yamejengwa katika maeneo mbalimbali. Baadhi ya maeneo kuwa ya mchanga.

Mfuko ndefu yenye mchanga mweupe lina safu ya miavuli ya nyasi, malazi na viti vya kupumzikia vimepangwa kando ya bahari. Mawimbi madogo yanapiga, na watu wachache wanatembea kwa umbali. Eneo hili ni la kupumzikia.

Jumba la biashara lina sakafu ya vigae vya kahawia, upande wa kushoto duka la nguo lina suti mbali mbali za wanaume kwenye madirisha ya vioo, huku upande wa kulia kukiwa na kibandiko kinachotangaza kinywaji au bidhaa zingine.

Sehemu ya duka labda ndani ya jengo, kuna kioo kikubwa kinachoakisi mazingira ya nje na kuonyesha bidhaa ndani. Chini ya kioo, kuna bango la "Mebaline New York" na sakafu imejengwa kwa vigae. Kuna watu kadhaa wakitembea, mmoja wao amevaa nguo ya rangi ya pink .

Meza ndefu inaonyesha vyombo vingi vya chakula na bakuli tatu kubwa yenye aina tofauti ya mtindi ikiwemo wa mimea, vanila na strawberry . Pembeni yake kuna jagi kadhaa yaliyojazwa na maziwa, kila chombo kimeekwa kijina kunachoonyesha aina yake.

Kona ya dimbwi na kuogelea lenye maji ya buluu na miamba mikubwa yenye mashimo imepangwa pembeni na mwanga wa jua kwenye maji ukiakisi rangi angavu.

Banda hili lina ujenzi wa ukuta imara kando ya bahari kukiwa na njia pana inayoelekeakwenye eneo la kijani kibichi, upande wa kulia kuna nyumba ya zamani ya mawe ikiwa na mimea inayoifunika huku juu ya kilima kukiwa na majengo mapya meupe na miti mingi, mawimbi ya bahari yanagonga mwamba kuashiria mazingira ya pwani.

Barabara kuu inayopita katikati ya mji ilio na sehemu mbili tofauti moja ikiwa juu ya nyingine zikiunda daraja. Pande zote kuna majengo mengi na mti likionyesha eneo lenye watu wengi. Anga linaonekana wazi na mawingu machache.

Bwawa la kuogelea lenye maji safi ya blue na ngazi za chuma za kushika lina eneo la kutembea lililojengwa kwa mawe na lina mwavuli na viti wya kuegemea. Nyuma ya bwawa kuna majengo meupe na miti mirefu ya minazi.

Jengo refu lenye minara kama kanisa au msikiti likisimama chini ya anga la buluu na mawingu machache. Mbele kuna nguzo ya umeme, mkokoteni na watu wawili au watatu wakiwa wamekaa karibu nayo. Upande wa kulia kuna basi jeupe na buluu limeegeshwa.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unapotea mbali, upande wa kushoto maji ya bahari yana rangi ya kijani kibichi na buluu. Upande wa kulia kuna miti ya minazi, na mimea mingine ya kitropiki, ikiashiria mazingira ya pwani tulivu na ya kuvutia. Anga ni ya buluu yenye mawingu machache.

Rafu za duka zimejaa bidhaa zilizofunganishwa kwa rangi tofauti na paketi za kahawia nyekundu. Kulia, sakafu ni ya kijivu na miguu ya mtu inaonekana chini ya kulia.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndefu wakisubiri huduma chini ya hema huku mwanamume mmoja ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mkononi akihudumia wateja na wengine wamesimama mbele yake. Eneo hili ni la kutoa huduma au usajili.

Dawati la Information Desk , ambalo ni dawati la taarifa, lililowekwa ndani ya jengo la huduma, labda huduma namba, ambalo bado linaendelea kujengwa au kukamilishwa.

Ukumbi mkubwa uliopangiliwa kwa viti vingi nyenye rangi ya kahawia vyote vikitazama jukwaa la kanisa lenye taa zinazo ng'aa na screen mbili kubwa ambazo zina ujumbe wa kukaribisha na jukwaa lina mchoro wa nyayo na ujumbe wa kidini kama ukumbi wa kanisa au mkutano wa kidini tayari kwa tukio la siku hio.

Umati mkubwa wa watu unakusanyika karibu na vyombo vikubwa vinavyotumiwa kusafirisha abiria kuvuka maji. Anga la buluu likiwa wazi, likionyesha hali ya hewa nzuri. Watu wanapanda vyombo hivi, kuashiria shughuli nyingi za usafiri wa kila siku. Inatoa taswira halisi ya maisha ya kila siku katika eneo yenye usafiri wa majini, ambapo vyombo hivi vina jukumu muhimu katika kuunganisha jamii na shughuli zao.

Sehemu ya mbele ya treini ya kisasa iliyopakwa rangi ya machungwa nyeusi na nyeupe bendera ya Kenya imechorwa waziwazi mbele ya treini ikionyesha utaifa wake na ina namba 5,303 juu ya kioo cha mbele. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na anga ikiwa wazi.

Meza iliyofunikwa kwa vitambaa vyenye ruwaza za afrika za buluu na manjano ina vyakula, pengine vya kufungua kinywa vilivyopangwa ndani vikapu vya kusuka. Nyuma kupitia dirisha refu kuna bustani yenye mimea mingi ya kijani kibichi.

Ufuo wa bahari wakati wa jua linapochomoza au kutua na mtu mmoja akitembea karibu na maji. Miti ya minazi kando ya ufuo inaonekana kuwa tulivu sana.

Ndani ya msikiti ni mtu akisali. Eneo la sala linazuilia la kijani, mihrabu iliyopambwa katikati, na madirisha yenye vioo vya rangi pande zote. Ukuta wa juu umepambwa kwa miundo ya dhahabu.

Trela kubwa ya rangi ya njano yenye chapa ya high star ikipakua au kupakia konteina kubwa la mzigo lenye rangi ya kijivu au nyeupe na linaonekana lina bidhaa za mbao ndani. Eneo ni nje, labda bandari, gala au kituo cha mzigo. Anga ni jeupe lisilo na mawingu mengi.

Eneo la pwani lenye mchanga mweupe, mti mrefu wa mnazi umepinda kidogo juu na miti mingine ya minazi inaonekana kwa mbali, nyuma ya mchanga kuna eneo lenye mimea na vichaka vingi vya kijani kibichi. Mawingu meupe yametanda angani yakifunika sehemu ya bluu ya anga, ni maandhari tulivu inayoelekea baharini.

Rafu ya kuonyesha bidhaa iliyojaa chokoleti na pipi. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye viwango tofauti. Kuna alama za chapa maarufu kama Bounty, MM na Twix zilizowekwa pembeni zikionyesha bidhaa zilizo karibu. Mkono wa mtu ukichagua bidhaa kutoka sehemu hiyo.

Ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe na athari za nyayo mbalimbali ikiwemo nyayo za binadamu na zile zinazoonekana kama za kiumbe kinachotambaa au kuburuta zikielekea mbele. Kuna mabaki ya majani makavu au magugu yaliyotapakaa juu.

Boti kadhaa za jadi zikiwemo dhow zikiwa zimetia nanga katika maji tulivu ya bandari. Majengo ya mjini yakiwa kwa mbali nyuma ya pwani. Anga ni ya mawingu na bandari ikiwa tulivu sana.

Jengo la kifahari la msikiti mweupe lenye usanifu wa kipekee na mnara mrefu lipo kando ya barabara yenye shughuli nyingi na magari na watu wakiwa mbele yake. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe na bahari ya mawimbi madogo madogo. Anga lina mawingu meupe na kushoto kuna miti michache na watu wakiwa mbali. Upande wa kulia kuna sehemu ya uso wa mtu anaye tazama baharini. Ni maandhari tulivu ya pwani.

Rais wa Kenya William Ruto akila kiapo au akizungumza mbele ya umati, huku akiwa ameshika kitabu kinachoonekana kama bibilia. Amevalia suti ya rangi ya samawati iliyokolea na tai ya dhahabu. Kando yake, upande wa kulia, kuna mwanamke aliyevaa nguo yenye pambo la rangi ya dhahabu na nyekundu, akiwa amesimama karibu yake. Kuna bendera ndogo karibu na mwanamke huyo. Manthari inaonekana kuwa sherehe muhimu la kitaifa.

Ufuo wa bahari, wakati wa mawingu huku mawimbi yakivamia mchanga. Bahari inaonekana tulivu na kuna kitu kilicho elea juu. Anga lina mawingu mazito.

Nyumba za zamani zilizojengwa juu ya mwamba mkubwa karibu na maji zipo dalili za uchafuzi wa mazingira kwenye ufukwe ambapo takataka mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki na vitu vingine zimerundikana kwenye mchanga. Anga ya buluu wazi na maji yanakisi mwanga wa jua.

Jua linazana angani, likimulika maji ya bahari kwa mng'ao wa dhahabu. Pwani pana yenye mchanga mweupe inaelea mbele, ikiwa na viti viwili vya kupumzika vikiwa vimetulia karibu. Mtu mmoja ametembea peke yake ufukweni, huku boti mbili zikielea mbele mbali baharini. Nazi kadhaa zimelala mchangani zikiongezea uhalisia wa mambo.

Mandhari ya pembeni mwa barabara ya vumbi au mchanga, ikiwa kutoka ndani ya gari au tuku tuku, na kioo cha pembeni kikiakisi taswira. Upande wa kulia kuna miti mirefu na majengo kadhaa yenye rangi tofauti. Baadhi ya kiwa na vibao vya biashara, yakionyesha shughuli za kando ya barabara katika eneo la pwani au mji mdogo.

Vibanda viwili vyenye paa za nyasi, vilivyowekwa kwenye eneo lenye mchanga na njia za saruji. Katikati kuna miti mirefu ya minazi inayoonekana wazi, ikichangia katikati ya kitropiki. Upande wa kulia kuna eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Mazingira ni ya sehemu ya mapumziko au hoteli ya pwani.

Mtu aliye na fulana ya Blue akitembea kwenye njia ya udongo ndani ya eneo lenye miti mingi na vichaka. Eneo hili lina ukuta la mawe iliyozunguka, vinavyoashiria uwepo wa uma au tahasisi rasmi. Majengo yanaonekana nyuma ya ukuta, yanaweza kuwa serikali au tahasisi inayomilikiwa na serikali. Mazingira yanaonekana kua ya utulivu na ya kijani.

Mandhari ya anga ya pwani ikiwa maji ya bahari yenye mawimbi yakigonga ufuo . Sehemu ya nchi kavu ikiwa na mimea na miamba huku bwawa la ndege ikiwa juu kulia. Rangi ya buluu ya bahari na mawingu meupe yaliyovunjika kuunda utofauti mzuri.

Boti mbili zimeegeshwa baharini kwenye maji yanayochemka na mawimbi madogo yanayoonekana ya king'aa na ufukwe. Anga iliyoko ni ya mawingu yaliyotulia.

Barabara inatokea katika mandhari ya jioni ikiwa na magari machache yanayopita. Upande mmoja kuna magari yaliyopaki na watu wachache wanatembea. Kuna miti ya majani mabichi kando ikitupa vivuli virefu kutokana na mwanga wa jua la jioni. Utulivu wa mazingira unaonekana ukiashiria mwisho wa usiku wenye shughuli.

Mandhari ya bustani iliyopangwa vizuri yenye nyasi za kijani kibichi na miti mbalimbali ikiwemo minazi. Kuna njia nyekundu ya matofali inayopita katikati. Nyuma kuna jengo jeupe lenye paa la vigae kwa rangi ya kahawia, likionyesha usanifu wa kitamaduni. Pia, kuna mitambo ya kuzimia moto au vifaa vingine vyekundu vimewekwa kwenye bustani. Miti minene inazunguka eneo lote ikionyesha mazingira utulivu.

Jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa lililojengwa kwa mtindo wa kitamaduni au kikoloni, likiwa na ua katikati. Lina kuta nyeupe na nguzo za bluu, zilizopamba baraza. Madirisha yakiwa meusi au yamefungwa. Anga ni buluu na mawingu meupe yaliyotawanyika, kuonyesha hali ya hewa nzuri. Kuna miti wenye majani mabichi upande wa kushoto wa picha. Jengo linaweza kuwa shule chuo au jimbo la makazi.

Ndege kadhaa zimesimama kwenye uwanja, iliyokaribu ina ngazi iyanayo unganishwa na watu karibu nayo, ikionyesha shughuli za upakiaji au upakuaji. Anga linaonekana wazi na jua, na kwa umbali kuna miti na majengo ya uwanja huo.

Ufukwe mpana wenye mchanga mweupe na bahari shwari chini ya anga ya blu yenye mawingu meupe, mtu mmoja amesimama peke yake karibu na maji upande wa kulia kuna mti wa mnazi uliolala na bango jeupe lenye maelekezo au sheria, boti ndogo likiwa nyuma yake.

Lango la Diamond Leisure beach and golf resort lina kibao kinachoelekeza kwenye eneo la kuhamisha viota vya kasa wa baharini likisimamishwa na Diani Turtles Watch. Njia ndogo inaelekea kwenye mapumziko hayo ikiwa imezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani.

Pwani yenye mchanga mweupe, huku bahari ikiwa na maji ya rangi mbili tofauti. Karibu na ukingo kuna mawe yenye mimea iliyoganda. Mtu mmoja anatembea ufukweni akiwa amevaa kaptura nyekundu na mwingine amekaa chini akifanya jambo.

Kundi la watu wazima wakijaza fomu kwenye meza nje kuashiria tukio la usajili au huduma za jamii. Watu mbali mbali wameshiriki ikiwemo mwanamke aliyekaa na mwingine aliyebeba mtoto huku shughuli ikifanyika kwenye eneo lenye miti karibu na makazi.

Kituo cha mafuta cha Rubis kinatumika kama kituo cha mabasi. Magari makubwa kadhaa ya abiria yamesimama hapo, baadhi kuonyesha majina ya kampuni kama Pioneer na majengo ya jiji husimama nyuma ya eneo hilo.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wote wakiwa wanawake wakati wa mchezo, Mmoja amevaa jezi nyeupe na ameshika ameshikilia mpira akijaribu kumpita mwingine aliyevaa jezi ya buluu aliye anayemlinda. Wako kwenye uwanja wa mpira wa kikapu na kwa umbali na viti vya mtazamaji ya watazamaji katika mchezo huo.

Msikiti mkubwa wenye rangi nyeupe na kijani ukiwa na minara na kuba, kuna bustani pana yenye nyasi na vichaka mbele ya mijengo na anga linaonekana kuwa na mawingu tulivu sana.

Feri ya MV LIKONI ikiwa imejaa abiria wengi wakishuka kupitia njia ya kupandia iliyo unganishwa na daraja la kuelea. Kumejaa watu wengi sitaha ya juu na chini ya feri wakisubiri kuvuka maji. Anga au upeo wa macho unaonyesha maji mengi.

Njia ya matofali mekundu inayopita katikati ya eneo la nyasi za kijani kibichi likielekea kwenye bustani yenye miti mingi. Upande wa kushoto kuna sehemu ya jengo jeupe, labda chumba cha hoteli au chumba. Katikati kuna miti mirefu ya minazi na mingine yenye majani makubwa yanayofanana na feni. Kwa umbali kuna uzio ambao unaopatikana na msitu mnene wenye kijani kibichi.

Treni ya kisasa yenye rangi nyeupe na mistari ya machungwa na nyekundu imesimama kwenye jukua la kituo. Milango yake imefunguliwa na abiria wanasubiri au kupanda ndani huku muundo wa kisasa ukiwa juu.

Mwanariadha wa kiume anayeitwa Maina akitua kwenye mchanga wakati wa shindano la kuruka mbali huku mchanga ukitawanyika. Amevalia jezi ya kijani na tukio linafanyika katika uwanja wenye viti vyenye rangi za bendera ya Kenya kuashiria kuwa ni nchi ya Kenya.

Sehemu ya ndani ya njengo hili lenye usanifu wa kiislamu, lina likiwa na mimbari ya mbao, nguzo zilizopambwa, saa ya ukuta zuria la kijani na taa kubwa ya kifahari. Inaonekana kama ndani ya msikiti au jengo la umma.

Chumba cha kuuza pombe kina sakafu ya vigae. Kwenye ukuta wa karibu bango limebandikwa likiwa na glasi ya kinywaji maandishi yanatahadharisha, Excessive consumption of alcohol is harmful to your health, na Not for sale to persons under the age of eighteen.

Ndege ndogo nyeupe na nyekundu ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja wa ndege huku wafanyikazi wa ardhini wakiendelea na shughuli zao. Mwanaume mmoja amevalia koti la manjano na kofia akipita karibu na dirisha la jengo na mandhari ya miti iko nyuma ya uwanja.

Daraja refu likipita juu ya maji na maeneo ya kijani kibichi. Njia yake pana inaunganisha pande mbili za ardhi, kando yake kuna maeneo ya misitu minene na maji tulivu. Kazi za ujenzi zipo mwishoni mwa daraja.

Bidhaa mbalimbali za samani za mbao, zilizotengenezwa kwa vijiti vidogo au mianzi, zikiwa zimepangwa kando ya barabara pengine zinauzwa. Kuna viti, meza na rafu za ukubwa tofauti. Baadhi ya vitu ni vya ngazi au mapambo ya nguo. Nyuma yao kuna miti na majani mengi, yakionyesha kuwa ni eneo la wazi. Hali ya hewa ni ya jua ikipenya kupita majani.

Mwanariadha wa kiume ajitoe kwenye mchana wakati wa shindano la kurauka mbali huku mchanga ukitawanyika. Amevalia jezi yenye namba kumi na imeandikwa, Mwena. Uwanja una viti vya watazamaji vilivyo na rangi vinavyo fanana na bendera ya Kenya, kuashiria kuwa tukio linaweza kufanyika nchini Kenya.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome amevalia joho jeusi na jekundu akitembea na rais wa Kenya William Ruto ambaye amevalia suti ya buluu. Wote wawili wanatabasamu na kuongea huku rais akitazama saa yake mkononi; ikiashiria mazungumzo rasmi au hafla muhimu.

Tukio la kidini la nje ya jengo, labda kanisa. Watu kadhaa wamevaa majoho mekundu wamesimama mbele, wakikabili kundi lingine la watu waliovaa nguo nyeupe na nyekundu, karibu na mlango wa jengo. Baadhi yao wanashikilia matawi miti imesimama nyuma.

Watu wawili wanasafiri kwa mtumbwi au chombo kidogo cha jadi chenye miganda, wakipita kwenye maji tulivu. Mmoja anasimama akitumia kasia ndefu, na mwingine aliketi mbele yake. Wote wakiangalia mbele, nyuma yao kuna miti mingi ya kijani kibichi chenye kingo za maji na mitende mirefu ikisimama angani. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu pengine asubuhi au jioni.

Duka la nguo likiwa na mannequin zilizovalia mashati, shoti la rangi ya peach na suruali nyeusi linatokea mbele, na kando yake kuna shati la buluu lenye muundo. Chini, kuna mashati mengine yaliyokunjwa na mikanda yote yakiwekwa kwenye dirisha la duka.

Jengo hili ni la kanisa ambalo linajulikana kama Friends Church. Imepakwa rangi nyeupe na buluu. Kwenye ukuta kuna maandishi na mchoro. Maandishi hayo yanaonyesha ufuatano wa ibada moja baada ya nyingine kutoka jumatatu hadi wakati wa ibada wa jumapili.

Njia ya mawe iliyopita katikati ya nyasi safi na mitende mirefu, kushoto kuna ukuta miamba na mimea mingi huku kulia kukiwa na mimea mingine na mitende zaidi. Njia hii inaonekana kuongoza kuelekea mbali na taa ndogo za bustani zilizopangwa kando yake. Maandhari yote ni la kupumzikia au la bustani.

Fukwe ya mchanga mweupe na maji inapiga polepole boti tatu ndogo zimetia nanga baharini, na maji inarangi ya buluu iliyokoza na mbeha chache zilizolala ufukweni anga likiwa lenye mawingu ndogo.

Vivuko viwili vikiwa baharini pengine cha Likoni na vina rangi ya buluu na nyeupe na vinazungukwa na maji tulivu, kwa mbali kuna kingo za ardhi zenye miti na majengo machache. Anga lina mawingu mepesi na ndege mmoja akiruka juu.

Kundi kubwa la wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa kofia za kiislamu, wakisali ndani ya jengo lenye nguzo na matao la msikiti. Watu wamepangwa kwa safu, wakielekea upande mmoja, na baadhi yao wameinama chini kuashiria sala.

Watu wanavuka barabara yenye shughuli nyingi mjini, kuna gari linalopita kwa kasi upande wa kushoto na tuktuk upande wa kulia, kuna daraja la watembea miguu juu ya njia hilo.

Kuta za majengo zilizojengwa kwa mawe zimewachwa kwa muda mrefu kabisa. Zimefunikwa na vichaka vinavyotambaa na miti midogo ya kijani kibichi. Juu ya mwamba mkubwa uliochongoka. Bingu inaonekana safi na mawingu machache meupe yaliyotawanyika yakionyesha hali ya hewa tulivu. Jua linamulika kuta zikionyesha rangi ya dhahabu.

Huduma center, ambapo wafanyikazi wanatoa huduma kwa wateja. Wanaume wawili wamekaa mbele ya kaunta huku mwanamke mfanyakazi akiwa saidia kwenye kompyuta. Nyuma yao, kuna mabango yanayoeleza, One Stop Shop kwa huduma za serikali. Eneo hilo ni la shughuli na limepangwa vizuri.

Wimbi dogo likivuka fuo wa mchanga huku maji ya bahari yakiwa kwa mbali. Jua linaakisi kwenye mchanga unaolowa likijenga rangi ya dhahabu na vivuli. Mazingira yanatulia na yanaashiria utulivu.

Barabara ya ni shughuli nyingi iliyojazwa na foleni ya matatu zenye rangi tofauti na baadhi zina namba za usajili. Nyuma kuna mjengo ya biashara yaliyo na maduka ikiwemo Bata, eneo la mijini lenye biashara. Watu wachache wanatembea pembeni.

Umati wa watu umekusanyika mbele ya jengo refu lililofanana na kanisa. Baadhi wanavalia mavazi meupe na mekundu. Wengine wamevaa suti au nguo za kawaida. Wengi wamesimama wakiwa wameshika matawi ya mitende. Tukio ni la jumapili ya matawi.

Ufukwe mrefu wa mchanga mweupe na bahari yenye rangi ya kijani buluu, miti ya minazi, watu wengi ufukweni na majengo ya hoteli mbali. Boti chache zipo baharini.

Umati mkubwa wa wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyeupe na za kitamaduni za kiislamu wakiwa wamepiga magoti kwenye uwanja wa kijani kibichi wakisali, nyuma yao kuna majengo na miti ikionyesha kuwa ni sala ya hadhara ya Eid au tukio lingine la kidini.

Barabara pana ina pikipiki tatu magurudumu ikipita katikati na kuna daraja refu la buluu linalovuka likiwa na ngazi upande wa kulia. Miti yenye majani mengi imesimama kando na anga linaonekana safi na kuna magari mengine mbali.

Safu ya mashine ya kufulia zinaouzwa dukani, na baadhi yao ni za chapa ya Samsung na LG. Juu kuna pakiti za sabuni ya kufulia ya Sunlight two in one , zote zinaonekana kuwa mpya na za kisasa.

Watu wengi wamo ndani ya jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa kanisa wamesimama au kuketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kuelekea mbele kuna jukwaa au eneo la madhabahu na watu wachache wakiwa wamesimama hapo hali inaonekana kuwa ya sherehe au ibada kutokana na idadi ya watu waliokusanyika na mpangilio wa maeneo

Kundi la wachezaji wanaume na wanawake wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi wakiwa katika harakati ya kucheza dansi wakiwa wameshikana mikono au karibu. Nyuma yao kuna mandhari ya nje yenye nyasi na anga lenye mawingu meupe.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wameruka juu angani wakigombania mpira, mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe mwengine yuko na jezi ya kijani na manjano, nyuma yao kuna jukwaa la uwanja lenye viti venye rangi tofauti na watu wachache wanatazama.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia fulana nyekundu wameketi karibu na ngoma za kitamaduni. Mmoja anacheza ngoma huku mwingine akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Wako katika mazingira ya nje yenye mimea, mawe na furniture ya nje ikionyesha mandhari ya burudani au kitamaduni.

Mashabiki wa mpira wa miguu wamekusanyika jukwaani wakiwa wamevalia jezi za timu yao zenye rangi ya manjano na nyeusi zilizopambwa na neno Tusker. Wengi wao wameinua mikono juu kwa shangwe wakionyesha hisia kali za furaha na msisimko. Baadhi yao wameshika makopo ya vinywaji wakifurahia mchezo. Mandhari yanaonyesha jua likiwaka likipiga kwenye miili yao na kuongeza msisimko.

Wanawake wawili wamevalia nguo ndefu nyeusi za Kiislamu zinazofunika nyuso zao isipokuwa macho. Mwanamke aliye mbele na anikavu yenye pindu za rangi ya waridi na kofia ya rangi ya zambarao nyepesi. Mwingine nyuma yake anakitambaa cha rangi za blu wamepiga picha wakionekana mgongoni na kidogo upande wakionyesha mavazi yao ya kitamaduni au kidini.

Mfuko wa bahari una mawimbi yanayo vunjika kwenye mchanga huku maji ya buluu kijani yakiendelea hadi upeo wa macho anga lina mawingu meupe na linatoa mwanga wa asubui au jioni kwa mbali kuna vitu vidogo vinavyo elea juu ya maji pengine watu au boti.

Mandhari ya kitropiki ikiwa na mitende mingi mirefu inayosimama chini ya anga la buluu iliyowazi, uzio mweupe mbele na kwa umbali kupitia mitende unaweza kuona bahari au eneo kubwa la maji. Sehemu hii ni hoteli au sehemu La mapumzikio.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe na koti ya buluu ameketi akiongea na mhudumu wa Huduma center ambaye anaonekana nyuma ya kioo cha plastiki na yuko kwenye kompyuta, labda akimhudumia mteja. Ofisi iko safi na imeandikwa "Huduma Kenya" kwenye dawati ikionyesha huduma za umma. Inatoa taswira ya utoaji wa huduma za serikali kwa mwananchi.

Jengo kubwa la msikiti lililopangwa vizuri, lina makochi mawili makubwa yanayoning'inia kutoka dari. Kuta zimepambwa kwa mabango ya kijani na nyekundu, na madirisha yenye matao yanaruhusu mwanga kuingia. Skrini kubwa ya projekta pia imo ndani ya ukumbi huo mpana.

Mchezo wa soka unaendelea uwanjani. Wachezaji wawili wako karibu na mpira katikati, huku mmoja akiwa amevaa jezi ya manjano na kijani, na mwengine jezi nyekundu na nyeusi. Nyuma yao, mashabiki wamefurika kwenye vitu vya uwanja, wakishuhudia mechi.

Muonekano wa barabara yenye shughuli nyingi iliyozungukwa na majengo. Kuna magari kadhaa yakitembea na kuegeshwa. Jengo kubwa lenye usanifu wa kipekee likionyesha muundo wa hekalu na kusimama katikati. Miti midogo imepandwa kando ya njia na anga ni buluu isiyo na mawingu mengi.

Fukwe yenye mchanga mweupe na baadhi ya mimea ya baharini iliyotapakaa. Kando kuna majengo kadhaa yenye paa za nyasi zikiashiria labda ni hoteli au mikahawa ya ufukweni. Mbele kuna meza na viti vyeupe na buluu vilivyopangwa kwa ajili ya wateja. Nyuma kuna miti ya minazi na mimea mingine ya kitropiki ikionyesha mazingira ya pwani.

Jengo la shule liitwalo,"The Coast Academy" lina rangi nyeupe na buluu likiwa na paa na mapambo ya buluu karibu na madirisha. Kwenye mlango mkuu kuna uandishi The Coast Academy kwa herufi kubwa. Siku ni ya jua kali na anga lina buluu safi. Kuna mimea midogo karibu na jengo.

Jengo hili la zamani lina gorofa kadhaa na lina muundo wa kipekee. Za juu zimepakwa rangi ya kijivu na zina madirisha matatu makubwa yaliyopinda kila moja likiwa na urembo wake. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya manjano na lina maduka mawili moja likiwa na ishara inayosomeka vizuri na lingine ikiwa na "TOP IN TOWN BARBER" iliyoandikwa. Kuna jengo linaloonyesha dalili ya uzee na udhafifu kidogo lakini bado linatumika kwa biashara.

Watu watatu wenye nyuso zenye tabasamu wanatazama mbele. Mwanaume wa katikati amepakwa rangi usoni. Amevaa shati nyekundu la michezo na miwani ya jua. Wanawake wawili walio pembeni wamevaa nguo ya rangi ya damu, mmoja akiwa na mkufu mweupe. Wote wana furaha.

Kundi la wanaume inaonekana wakiwa katika tamasha au sherehe za kitamaduni wanaume hao wamevaa mavazi yanayo onekana kuwa ya kitamaduni ikiwemo mashati meusi, suruali nyekundu na kofia nyekundu. Wote wamejikita katika kupiga ngoma zao zikiwa zimewekwa mbele yao. Maandhari inaonyesha ardhi yenye vumbi au mchanga na watu wengine wakiwa mbali.

Huu ni ukumbi wa kulala, the urgency inn, wenye ujengaji wa mchanga, inajumuisha ghorofa kadhaa zote zikijivunia fursa hii. Magari mawili meupe yameegemeshwa langoni. Makaazi mengine yako mbali bango lake limechapikwa lango juu, anga jepesi linafunikwa na mawingu meupe ikileta hali nzuri ya hewa.

Msikiti mkubwa wenye rangi nyeupe na kijani ukiwa na minara mirefu na kubwa za fedha umesimama mbele ya mazingira ya wazi. Maua ya zambarau yamepandwa kando ya ukuta yakiongeza uzuri huku watu wachache wako karibu na lango wa kuingia na gari nyekundu limepaki kando ya jengo hilo.

Meza ya buffet ina matunda yaliyokatwa tayari tikitiki maji, cantaloupe na karakara. Bakuli la limau au machungwa kwenye maji sahani tupu na koleo zimeandaliwa na feni nyeupe iko karibu, hali ni ya kiamsha kinywa au mlo wa matunda.

Feri za Likoni zinazofanya kazi usiku, zikiwa na magari na abiria wakingoja au kupanda boti. Taa nyingi zinang'aa na kingo za maji zikionyesha shughuli inayoendelea katika giza, huku taa za mji zikiwa kwa mbali upande wa pili wa maji.

Gwaride lina watu waliovalia nguo nyeupe na nyekundu huku kundi la nguo nyeupe likibeba bendera nyingi zenye zambarau na dhahabu. Kijana mbele amebeba bango la Salvation Army na mazingira haya yana miti, ua na generetor pembeni.

Mandhari ya pwani yana fukwe nyeupe safi imetandikwa mbele huku miti mingi ya minazi ikisimama mirefu nyuma. Jengo dogo lenye paa la makuti na kuta nyeupe ikiwa imejengwa karibu na miti. Majengo meupe kwa mbali.

Hekalu la kifahari lenye usanifu wa kuvutia na rangi mbalimbali, likisimama kando ya barabara yenye shughuli. Mnara wake mrefu uliojaa sanamu, unatawala angaa la buluu, huku magari na miti vikiashiria mazingira ya mjini.

Ufukwe wenye mchanga na maji kidogo yenye matope una mimea ya baharini iliyotapakaa. Nyumba za kitamaduni zenye paa za nyasi zimejengwa karibu na miti ya minazi. Mtu mmoja yupo karibu na maskani moja, hali ni eneo la vijijini la pwani.

Shughuli inafanyika bandarini ambapo meli kubwa ya mzigo imetia nanga na lori jeupe limesimama karibu. Kuna wafanyikazi kadhaa waliovalia fulana za usalama zenye rangi ya machungwa au kijani wakiendelea na shughuli za kupakia au kupakua. Anga lina mawingu meupe linalong'aa na ni mazingira ya shughuli nyingi za kibiashara au usafirishaji.

Mwanamke anatembea kwenye njia ya duka la rejareja akipita rafu zilizo jaa bidhaa za watoto na nafaka za kiamsha kinywa za Nesta Cerelac zilizopangwa kwa orodha.

Barabara pana yenye lami inayonyooka chini ya anga la buluu, yenye mawingu meupe, ina alama zenye rangi nyeupe na manjano zikinyooka mipaka ya njia. Pande zote zimezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi, huku baadhi ya majengo madogo ya kawaida yakiwa kwa umbali upande mmoja. Kuna pia nguzo za umeme zinazopita kando.

Njia yenye taa zinazoangaza usiku na magari, hasa pikipiki tatu magurudumu, yakiwa yamepaki kando. Majengo yenye mwangaza yamewekwa kando, na kuna mwangaza mkali unaotoka kwenye taa za barabara ukiangazia eneo hilo.

Vibanda vya wazi vilivyotengenezwa kwa miti na majani ya minazi, vilivyosimama kwenye ufukwe wa mchanga mweupe. Baadhi vimeharibika na chini ya magugu yaliyotapakaa kwenye mchanga. Kwa mbali kuna miti ya minazi na bahari ikionyesha anga lenye mawingu.

Tangazo linahusu The Judiciary Dialogue Day nchini Kenya litakalofanyika Ijumaa January tarehe 31/01/25 kuanzia saa tano asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini. Linalenga mazungumzo na wananchi kuhusu michakato ya kisheria, kuboresha huduma za mahakama na kuimarisha uhusiano na wadau ikisisitiza 'Sauti Yako ni Muhimu.'

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi kando ya barabara lina safu ya vibanda vidogo. Piki piki tatu maghurudumu zimepaki kando zikionyesha shughuli za usafiri. Watu wachache wanatembea wakishughulika na mambo yao.

Msikiti mweupe wenye kuba la fedha na mapambo ya Kiislamu uliosimama karibu na reli. Juu kuna bango linaloashiria kuwa Said Mandeo Shirazi for prayers interred in this mosque died March 1962 na kuwa ni mahali pa kusali la kaburi la Said Mandeo Shirazi aliyefariki mwaka wa 1962.

Kundi la watu wakikimbia barabarani, wengi wao wakionyesha shauku au kufurahi. Mtu mmoja katikati ameshikilia bango kubwa la kampeni la kisiasa, lenye picha na mwanasiasa na maneno, "Raila, Kalonzo, maradiko msasa." Upande wa kulia kuna vibanda vidogo vya kando, vinavyopendekeza eneo la mjini au soko, kama tukio la siasa au maandamano.

Meli kubwa ya mzigo inayoonekana kuwa HOEGH AUTOLINERS ikisafiri kwenye bahari wakati wa macheo au mawio. Anga linaonyesha mawingu machache na rangi za buluu na chungwa kuashiria mwisho au mwanzo wa siku. Kuna nchi kavu inayoonekana kwa mbali upande wa kulia.

Njia ya mawe iliyopinda ikiambatana na ukuta mweupe wa fensi upande mmoja, na nyasi iliyokatwa vizuri. Mwingine wa mapito kuna nguo kuna nguzo nyeupe na mimea, kwa mbali kuna kuna bango la miti. Njia hii inaonekana kuongoza kwenye jengo au eneo lingine, na pia kuna taa ndogo ya bustani kando yake.

Ufuo wa mchanga mpana unaonekana kuwa wakati wa maji ya bahari kushuka. Kuna mito midogo ya maji inapita. Mbali upande wa kushoto kuna miti na majengo machache. Anga lina mawingu meupe na linaonekana kuwa hali ya hewa tulivu.

Jalada la ripoti au hati iliyoandikwa yenye kichwa, "State of Judiciary and Administration of Justice." Nembo ya Serikali ya Kenya ikifuatwa na maneno, "Republic of Kenya" na "The Judiciary". Mahakama lina muundo wa rangi ya dhahabu na nyeupe.

Ofisi ya kisasa ya kutoa huduma, labda ya serikali, ambapo wafanyakazi wanahudumia wateja. Kuna kaunta ndefu ya viti vilivyokaliwa na wahudumu wanaotumia kompyuta. Mabango yenye namba na majina ya huduma kama NSSF Services, SHA Services, na Ungejibu Services yamening'inia juu ya kaunta. Ni mazingira safi, yaliyopangwa vizuri.

Kundi la watu wakishangilia katika hafla ya inje au uwanja , baadhi wamevaa kofia ama fulana zenye nembo ya Kenya. Mwanamke mmoja upande wa kulia akiwa na bendera ya Kenya mgongoni anaongoza umati kwa ishara ya mkono , wengine wametabasamu na wengine wanaonekana wakishangilia kwa shauku.

Port iliyoharibika imetelekezwa kwenye ufukwe wa mchanga, nyuma yake kuna kibanda chenye paa la nyasi na kuta za vijiti kuwa zinezeeka au kuharibika. Miti ya minazi na mimea nyingine kwa mbali ikionyesha mazingira ya pwani yaliyoachwa.

Poromoko ya maji yenye kuvutia yakitiririka kutoka juu ya mwamba mrefu uliofunikwa na mimea, yanateremka chini kuunda bwawa ndogo chini. Eneo lote limezungukwa na miti mirefu na mimea ya kijani kibichi, iliyoonyesha manthari asilia ya msituni au kuhifadhi asili.

Jengo refu labda la kihistoria lenye nguzo na paa la bati, likiwa limejengwa kwenye mchanga na kuzungukwa na miti. Nguzo zimepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi na sehemu ya chini ya kuta ina mawe. Anga lina mawingu machache na linaonyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mtazamo kutoka kwenye balkoni ya hoteli au mapumziko yenye paa la nyasi na nguzo nyeupe. Kuna meza iliyoandaliwa kwa ajili ya chakula na viti, na zaidi ya hapo mitende mingi na bahari ili inayoangaza chini ya jua. Tafakari ya mtu ikiwa kwenye kioo upande wa kulia.

Kundi la wanawake waliovalia mavazi ya kitamaduni wenye rangi angavu wakifanya densi. Nguo zao zina michoro na ruwaza za Kiafrika zikiwemo sketi za buluu na blausi nyeusi. Wamo ndani ya jengo au chni ya ukumbi mpana na kuna mabango na mizigo nyuma yao kuashiria labda mapokezi ya hoteli au eneo la tukio.

Taswira ya maisha ya kijijini ambapo kuna nyumba ya kitamaduni iliyojegwa kwa udongo, na kuezekwa kwa nyasi huku mbele yake kukiwa na mrundikano wa kuni, mandhari imekamilishwa na mwanume alievaa shati la bluu, miti mingi ya kijani kibichi, na mnara wa mawasiliano kwa mbali chini ya anga la mawingu.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume KPA wakisherehekea ushindi wao na kombe kubwa la dhahabu ndani ya ukumbi wa michezo. Wachezaji wamevalia jezi ya buluu na nyeupe na kuonyesha furaha kubwa.

Bango la Diani Beach Shopping centre lenye maduka arubaini pamoja na la Diani Airport, zote zikiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti zikielekea maeneo muhimu ya ununuzi na usafiri.

Umati mkubwa wa watu ndani ya uwanja, wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi nyekundu. Wanasisimuka, baadhi wakiinua mikono yao juu, wengine wakikaa kwenye jukwaa. Tukio hili ni la mchezo au la tamasha.

Mchanga mweupe unayo enea kuelekea baharini, mbele kuna miamba mikubwa upande wa kushoto na shina la mti wenye majani yanayochipuka katikati. Vibanda kadhaa vyenye paa za nyasi na viti vya kupumzikia vilivyotenngenezwa kwa mbao vimewekwa kwenye mchanga. Bahari inaonekana ikiwa shwari nyuma na kundi la dalili la mawingu hafifu angani.

Kiingilio kikuu cha jengo kina lango pana lenye nguzo nne na bango lenye maandishi ENTER HIS GATES WITH THANKSGIVING . Lina rangi nyeupe na mistari mekundu likizungukwa na nyasi za kijani na miti ya minazi chini ya anga safi la buluu.

Pwani pana yenye mchanga mweupe inaonyesha shughuli za kitalii na maisha ya kawaida. Ngamia aliyepambwa amesimama karibu na bahari tulivu, huku watu mbalimbali wakiwa wametawanyika pembeni. Baadhi yao wakiuza vitu kama kijana anayeishika nazi. Anga linaloonekana wazi kabisa likionyesha hali ya hewa nzuri. Inatoa taswira ya maisha yenye mchanganyiko wa utulivu na shughuli za kibiashara ufukweni.

Chakula, ndani ya container mbili, kando kuna sahani mbili, ambavyo vina vijiko vya kupakulia chakula, ambavyo watu watapiga foleni hapo kando, kila mmoja akipakua chakula baada ya mwingine. Pembeni kuna viti ambavyo watu watakalia wakati ambapo wanakula chakula hicho.

Lori za mzigo lenye rangi nyeupe na mstari ya blu limeegeshwa kwenye gala kubwa likiwa na jina la Isuzu mbele yake. Upande wa kulia, kuta zimefunikwa kabisa na rundo kubwa la masanduku mekundu yaliyopangwa na uangalifu hadi kufika dari, yakionyesha kuwa gala hili linatumika kuhifadhi bidhaa nyingi. Sakafu ni ya saruji na inaonekana safi huku mwangaza ikitoka kwenye madirisha ya juu.

Watu watatu wenye furaha wanapiga picha ya selfie wakionyesha shamrashamra za kizalendo. Wawili kati yao wamejipaka rangi za kibendera usoni zikionyesha msisimko wao. Mmoja amevalia shati jeupe lenye nembo ya Kenya na bendera ndogo ya Kenya, huku akivaa kofia ya kijani na miwani ya jua ya rangi ya machungwa. Wote wakiimba au kushangilia, na mandhari nyekundu nyuma yao inaashiria kuwa ni tukio la umma au mchezo.

Kundi la watu ndani ya mtumbwi wakisafiri baharini chini ya anga ya buluu inayoaksi rangi ya anga, wengine wakiwa wameshikilia mikia. Kwa mbali kuna meli kubwa inayokuja upande huo.

Bandari kubwa yenye shughuli nyingi ikiwa imejaa makontena mengi ya mizigo yenye rangi mbalimbali. Kuna gorongo nyingi za buluu zilizosimama zikiandaa kupakia au kupakuwa huku meli zikiegeshwa kwenye maji. Nyuma kuna ardhi yenye miti na milima kwa mbali.

Katika kituo la mapokezi au sherehe, kundi la wanawake wamejipanga kwa mstari wakiwa wamevalia mavazi maridadi ya asili yenye rangi nyingi. Wamesimama karibu na bango refu la picha ya safari yetu na maandishi kambi. Nyuma yao, gari jeusi la aina ya SUV limefungua sehemu yake ya mzigo. Upande wa kushoto , jengo lenye mtindo wa mapumziko, likiwa na sehemu ya nje ya viti. Mazingira yamezungukwa na miti mirefu na uoto wa kijani.

Abiria wanapanda gari moshi lenye rangi ya chungwa na nyeupe huku wasafiri wakiwa wamebeba mizigo, msimamizi wa treni amevaa sare amesimama karibu na mlango jukwaa la kusubiria lina mstari wa manjano.

Barabara yenye shughuli ina minara ya msikiti mweupe na tuktuk ya manjano. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo ya mjini yakifunga eneo chini ya anga ya buluu. Hii ni eneo au jiji la pwani lenye historia ya kiislamu.

Mwanaume anayevalia sare ya kaki na kofia nyeusi akiongea na mwanamke aliyeketi kwa dawati na kuangalia kompyuta. Wengine wawili nyuma, mmoja akisimama na mwengine ameketi, chumba ni cha ofisi chenye vifaa vya ofisi kama vile kompyuta na mabango ukutani.

Kikundi cha watu wengi wakiwa wanawake waliovaa nguo nyeusi wamekaa kwenye viti vyeupe. Nyuma yao kuna mabango meusi yenye maandishi meupe na mapambo mekundu yakiashiria tukio la kidini au kitamaduni. Mwanga hafifu unajaza chumba ukionyesha umakini wa hathira.

Duka la nyama au sehemu ya kuuzia bidhaa za nyama ndani ya soko, rafu ndefu zimejazwa bidhaa mbalimbali ikiwemo kuku waliofungwa au aina nyingine za nyama zilizowekwa kwenye trei. Zote zimehifadhiwa katika friji, bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mwangaza toka juu pamoja na lebo za bei ziko, mteja anachunguza bidhaa upande wa kushoto.

Lori kubwa la kubeba mizigo limesimama likiwa limebeba macontainer mawili, moja lina rangi nyekundu ya udongo na lengine lina rangi ya bluu. Trela lina launi ya fedha, limeegeshwa karibu na ua au uzio na mti kwa mbali.

Feri ya 'JAMBO' ikiwa imetia nanga kwenye maji ya rangi ya 'blue' yanayo onekana kua tulivu. Anga in mawingu meusi ikionyesha huenda kutanyesha au hali ya hewa sio nzuri. Sehemu ya nchi kavu inaweza kuonekana kwa umbali. Muundo wa feri una milango ya pande zote na staha ya juu.

Jengo kubwa la kanisa lenye minara miwili na paa la vigae mbele kuna barabara iliyotapakaa watu na magari machache na kando kuna vibanda vya biashara ikiwemo kampuni ya kubadilisha fedha zikionyeasha mazingira ya mji au mji mkubwa.

Lori kubwa la kampuni ya Simpet Global, yenye kiandiko cha wide load limesimama likiwa limebeba mzigo mkubwa uliofunikwa. Wanaume wawili wamekaa karibu na gurudumu, labda wakisubiri au kupumzika. Trela hilo linaonekana liko katika kituo cha mafuta au eneo la kupakia mizigo, likionyesha shughuli za usafiri wa bidhaa nzito.

Mtu aliyevalia nguo ya bluu akikaa juu ya mkeka wa kusalia katika ibada ya kidini huku akishikilia shanga za tasbihi mikononi mwake imeinuliwa juu kidogo ikionyesha sala au dua.

Ofisi kubwa za huduma za umma , ilivyo na vituo vingi vya huduma. Wafanyikazi wako kwenye kaunta wakihudumia wateja walioketi mbele ya kompyuta. Nembo mbalimbali yaliyopamba kuta na puto zenye rangi nyekundu na kijani zikiwa zimening'inia. Watu wengi wanasubiri kwenye viti ili kupata huduma huo.

Watu watatu waliovalia rasmi wakiketi kwenye viti vya mbao vilivyopambwa jukwaani. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maneno, likionyesha kuwa ni tukio la uzinduzi wa mahakama mpya, au huduma za kisheria. Mwanamke aliye kushoto anapiga makofi, huku wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wametulia. Bendera ya Kenya ipo upande wa kulia.

Jengo la kanisa limejengwa kwa mtindo wa kipekee likiwa na nguzo kubwa zinazoshikilia gorofa ya juu. Rangi kuu ni nyeupe na buluu na madirisha marefu yenye milango ya mviringo. Jina PCEA Makupa church limeandikwa kwa herufi kubwa mbele. Bango la tangazo chini na mazingira yamejengwa kwa lami.

Wazazi watatu wakuu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja wameketi kwenye benchi la mahakama. Wote wamevaa majoho meusi na mekundu wakiashiria hadhi yao ya kisheria. Bendera ya Kenya na bendera nyingine yenye nembo ya jamhuri ya Kenya zimesimama nyuma yao zikiweka muktadha wa kisheria. Chini yao watu wengine kadhaa wamekaa mbele ya benchi labda mawakili au washiriki wengine wa kesi.

Jengo lenye paa kubwa la nyasi na kuna eneo la kukaa lenye viti na meza. Miti ya minazi mirefu imesimama nyuma yake na anga likiwa safi ya bluu na kuna uzio mweupe mbele ya jengo hilo.

Watu wamepanga foleni wakisubiri kupata huduma katika taasisi ya serikali. Wakiwa wamevalia barakoa ili kupunguza maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Kuna mashine ya kunakili nyaraka pembeni na kuna mtu anayeonekana akiwasaidia au kuwaelekeza wateja jinsi ya kufwata utaratibu. Mazingira yanaonyesha shughuli rasmi na mpangilio wa utoaji huduma kwa umma.

Vivuko viwili vikubwa vya rangi ya buluu vilivoegeshwa kwenye maji karibu na geti. Vimeundwa kubeba magari na watu. Geti ikiwemo majengo na mabango makubwa. Anga linaonekana wazi na kuna miti na mimea pwani.

Mkahawa au hoteli yenye meza na viti vilivyotengenezwa kwa mianzi au ratani kuna mapambo ya sana ukutani yakiwemo michoro kubwa zenye picha za kidini au utamaduni. Pia kuna feni kadhaa zimesimama sehemu za kuwekea vyakula au vinywaji na rafu za kuonyeshea bidhaa kama sehemu ya chakula iliyopambwa vizuri.

Daraja refu la zege lililojengwa juu ya maji linaelekea baharini. Nguzo zake kubwa zinaakisishwa kwenye maji yaliyotulia chini yake, huku mchanga wa ufukwe ukiwa wazi mbele. Anga la buluu lina mawingu meupe ikitoa mwanga mzuri kwenye mandhari ya utulivu.

Kivuko kikubwa kinachoelekea kuwa MV Safari, kinachotumika Mombasa kikiwa kimesimama juu ya maji wakati wa jioni au usiku. Taa zinawaka kwenye kivuko na miinuko ya jiji ikiwa kwa mbali nyuma yake, ikionyesha mazingira ya bandari.

Bango la mbao lenye rangi ya kijani na maandishi meupe likisema national museums of Kenya congo mosque. Chini yake imeandikwa this is a gazetted historical site protected by NMHA of 2006 of the laws of Kenya limezunguka na mimea ya kijani ikiwemo mibuyu na miti mingine.

Mandhari ya kuvutia yenye maji tulivu yaliyozungukwa na safu ndefu ya miti ya minazi. Upande wa mbele kuna ardhi yenye nyasi za kijani kibichi na mchanga huku anga la buluu likiwa na mawingu meupe likitawala sehemu ya juu. Nguzo moja ya mbao imesimama wima katikati.

Hekalu la kihindu lenye nakshi nyingi na rangi za kuvutia, lina madhabahu matatu makuu. Kila mmoja likiwa na sanamu za miungu, mapambo ya maua, na vitambaa yamepambwa kote na mapazia ya buluu yametandikwa mbele ya baadhi ya sehemu. Kuta na nguzo zimechongwa kwa ustadi.

Pwani pana mchanga mweupe inavutia na ikiwa bahari tulivu iliyonyooshwa mbele yake. Mawingu meupe yametawanyika angani yakitengeneza maanthari ya kuvutia. Watu wengi wametawanyika kando ya ufukwe baadhi wakiwa wamepanda ngamia jambo linaloashiria shughuli za kitalii. Boti ya kitamaduni labda dhow ikielea karibu na pwani ikiongeza mvuto wa kipekee.

Kutoka ndani ya bajaj utaona barabara iliyotengenezwa kwa lami ikiwa na maneno ya mchanga kando. Tukutuku mbili za rangi nyekundu zipo kando moja ikiwa mbele kidogo, upande wa barabara miti mbili za kijani inasimama, mkono wa dereva umeshika upande wa kulia. Hii ni mandhari ya usafiri.

Uwanja wa ndege una ndege ndogo ya abiria yenye rangi nyeupe na mistari mekundu imesimama kwenye lami. Wafanyikazi waliovalia fulana za usalama za kijani wanaendelea na shughuli, labda wakipakia au kupakua mizigo au abiria. Kwa mbali, kuna majengo mengine na miti ya kijani kibichi na anga ni buluu na mawingu machache ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Lori kubwa la mzigo la container la rangi ya kahawia nyuma lina chapa ya Synthet na nembo ya Mercedes Benz, mbele kuna anwani ya tuvuti www.synthetcargo.com na namba ya usajili juu ya kioo cha mbele na kwenye pamba ya namba, limesimama na limetembea polepole kwenye barabara.

Eneo la nje la hoteli au mapumziko likiwa na paa za nyasi ,kuta nyeupe na ua mweupe wa mbao unaozunguka eneo hilo. Kuna eneo pana la lami na kitambaa kikubwa cha kinga ya jua kimetandikwa juu. Mitende ipo kwa mbali na sehemu hii ni tulivu na yenye maandhari nzuri .

Kiongozi wa kisasa ambaye anaonekana kuwa Raila Odinga, akisimama mbele ya microphone kadhaa, huku akiinua mkono kuashiria kusalimia umati. Amezungukwa na watu wengine, wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya machungwa, zenye alama ya chama ya ODM. Ikionyesha kuwa ni mkutano wa kisiasa au hafla ya umma.

Mwanaume amevaa suti akitumia kifaa cha kuchukua alama za kidole akiwa chini ya uangalizi wa wafanyakazi wawili. Mmoja wao mwanamke anaonekana akishikilia kamera , na mwanamume mwingine ameketi kwenye kompyuta. Ofisi hii ni ya utambulisho, usajili au mchakato mwingine rasmi unaohitaji alama za vidole.

Mwanaume amevalia shati jeupe jepesi, kaptura na kofia za buluu akitembea pole pole kwenye ufukwe mpana wa mchanga mweupe, anashika kamba ya mbwa wake mwenye rangi ya kahawia anayetembea kwa utulivu kando yake. Mawingu yenye rangi ya waridi na buluu yanapamba anga jioni yakionyesha jua likizama. Minazi mirefu imepangilia ufukwe upande wa kushoto huku bahari ikiwa upande wa kulia na ina maji yaliyopungua.

Mashabiki wamekusanyika katika uwanja wa michezo, mwanamke aliyekatikati amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya Airways na bendera ya Kenya, akishika chupa ya kinywaji. Wengine wamekaa karibu wakifurahia mchezo, watu hawa wamevalia nguo tofauti na baadhi wametabasamu.

Kiongozi wa dini pengine Imamu akitoa hotuba au sala kutoka kwenye mimbari ya msikiti. Amevalia kanzu na kofia nyeupe na ameshika microphone watu kadhaa wamekaa chini wakimsikiliza huku mgongo wa mmoja na upande wa mwingine ukionekana wazi.

Eneo la kuketi na nje la mgahawa au hoteli ikiwa na meza na vyeti vilivyopangwa kwenye viwanda. Mandhari ya kuvutia ya bahari na mitende iko wazi kupitia uzio mweupe. Huku baadhi ya watu wakifurahia mazingira. Paa la eneo hilo limetengenezwa na nyasi likiongeza hisia ya utulivu na asili.

Eneo la inje lina bustani kubwa yenye nyasi za kijani zilizokatwa vizuri zikipakana na njia ya matofali mekundu. Miti mirefu ya minazi na mimea mingine ya kijani kibichi inatoa kivuli na kuongeza uzuri wa asili nyuma kuna uzio uliotengenezwa kwa vijiti vya mbao unaoashiria mpaka au sehemu maalum ndani ya eneo hilo mwangaza wa jua unapita majani ya miti ukiangazia sehemu ya nyasi.

Ufukwe mweupe, wenye mchanga safi na safu ya miti ya minazi mirefu, imesimama nyuma ya vibanda vyenye paa za nyasi na viti vya kupumzikia vimepangwa chini ya eneo hilo tulivu la mapumziko.

Jengo la zamani labda Fort Jesus lenye kuta za udongo na matao ya kipekee chini ghorofa ya juu ina balkoni za mbao na paa la vigae vya udongo mmea mmoja upo katikati ya ua chini ya anga la mawingu.

Mandhari hii ya angani inajumuisha bahari ya buluu na ufuo mrefu. Ardhi imefunikwa na miti mingi na majengo yaliyotawanyika ikijumuisha eneo la mji au vijijini karibu na pwani. Barabara kadhaa zinapita katikati ya eneo hilo, pia kuna uwanja mdogo wa ndege au njia ya kuta katikati.

Kiingilio cha hekalu kimepambwa kwa michoro ya rangi, kikiwa na sanamu za miungu na wanyama juu ya sehemu ya juu ya ufunguzi. Ndani, kuna nafasi nyingine za kuingia zenye mapito ya juu yaliyopinda na vifungo vilivyopakwa rangi.

Bango jeusi la mbao lililosimama kwenye udongo, linaonyesha habari kuhusu Diamonds Water Sports Centre na Water tide information kwa nyakati tofauti za asubuhi na mchana. Likitaja pia kayak and standup paddle . Nyuma yake kuna miti ya minazi.

Ufuo mzuri wa bahari ya pwani ya Kenya, ikiwa na mchanga mweupe safi na mawimbi madogo ya kigonga ufukweni. Upande wa kushoto kuna miyamba mikubwa iliyofunikwa na mimea. Uku upande wa kulia kukiwa na majengo kama hoteli au makazi ya kitalii yaliyojengwa karibu na bahari. Kuna pia vibanda vidogo vyenye paa za makuti vinavyoashiria eneo la kupumzika au mikahawa.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti mbele ya kamera iliyowekwa kwenye tripod akionyesha kuwa anapigwa picha. Kuna watu wazima wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama karibu na kompyuta na kifaa cha kurekodi wakiangalia mchakato huo. Nyuma kuna kabati lenye mafaili mengi kuashiria kuwa ni ofisi au idara ya serikali.

Kanisa la rangi ya manjano, lina paa jekundu na kengele ndogo juu. Mbele yake kuna bango kubwa lililoeleza, "Church of Province St. John Kelelei Church 1964". Ngazi zinaongoza kuingia ndani nyasi za kijani zinafunika eneo lote, zikizungukwa na miti mirefu. Anga la buluu lisilo la mawingu likionyesha hali ya utulivu.

Jengo la makumbusho ya kiislamu lenye kuta za udongo, milango ya mbao na baraza. Mbele yake kuna magurudumu ya kale na mti mkubwa na mchanga uliomwagwa kuashiria kuwa jumba hilo bado linajengwa na linaonyesha usanifu wa kihistoria na mazingira ya asili.

Msikiti mkubwa na mzuri ukiwa na paa mbili za dhahabu na minara miwili mirefu iliyopambwa. Jina masjid munir, limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya jengo. Anga ni ya buluu lenye mawingu meupe.

Lori kubwa jeupe la simpet lenye chapa ya mercedes benz na namba ya usajili, KCL 836,D likiwa na sehemu ya mzigo iliofunikwa na turubai ya buluu na mtu mwenye koti la usalama karibu naye chini ya anga la jua.

Pikipiki nyingi zikipakuliwa kutoka kwenye kivuko, zikiendeshwa na watu waliovalia helmeti na mavazi mbalimbali. Chenyewe ni kikubwa na kina muundo wa kubeba magari na watu. Maji yanaonekana tulivu na anga linaonekana wazi.

Jahazi linasafiri kwenye maji likiwa na tanga lililofunguliwa likiwa. Jua likiwa linachomoza au kuzama nyuma ya chombo hicho na kung'aa sana hivi kwamba inafunika sehemu. Kuna miti au mimea mingine kwenye ukingo wa maji, ikionyesha mazingira ya asili. Watu wawili wakiwa kwenye jahazi.

Pwani ya mchanga lina mawimbi yanayopiga ufukweni na bahari ina rangi ya bluu iliyokoza. Kuna boti ndogo moja inaelea mbali na anga lina mawingu mazito yakionyesha hali ya hewa ya wastani.

Eneo linaonekana kuwa sehemu ya jengo la kibiashara au maduka. Kuna vibanda vya biashara upande wa kushoto, huku watu wachache wakitembea kuelekea upande wa mbele. Njia ni safi na pana ikiwa na vigae vilivyopangwa vizuri na mazingira yanaonekana kuwa tulivu na nadhifu.

Bustani lenye nyasi safi zilizokatwa vizuri iliyozungukwa na mitende mirefu na vichaka vya kijani kibichi. Kwa umbali kupitia miti tunaweza kuona bahari au bwawa kubwa la maji chini ya anga yenye mawingu meupe. Sehemu hii ni tulivu na nzuri pengine karibu na ufukwe au wa mapumziko.

Mkate wa aina mbili ndani ya kikapu cha ununuzi. Mmoja ni mweupe uliofungashwa na mwingine ni mkate wa nafaka mzima wenye mbegu. Begi nyeupe ya bulu pia ipo ndani ya kikapu.

Kundi la watu wakiwa wamevalia fulana za bluu na kofia zenye nembo fulani wengi wao wamenyanua mikono yao juu kuashiria shangwe, misisimuko au kuonyesha kuunga mkono kama mkutano wa kisasa, sherehe au tuko lingine la hadhara.

Jengo kubwa la rangi ya manjano na kijani linatumika kama kanisa huku bango lenye jina African Inland church likiwa juu na paa likiwa la chuma huku mapambo ya maputo yamewekwa mbele ya mlango.

Nyumba ndogo yenye paa ya nyasi na kuta nyeupe iliyozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Karibu na nyumba hio kuna ngazi zinazopanda kuelekea jengo lingine au eneo ya juu. Kuna njia ndogo iliyopita katikati ya nyasi na taa ya bustani inaonekana mbali kuashiria kama sehemu ya mapumziko au hoteli ya maanthari ya kitropiki

Majengo ya zamani, labda katika mji wa pwani kama Zanzibar au Mombasa, yenye usanifu wa kihistoria. Jengo la mbele lina nembo ya, Rasanis Arcadia, na madirisha ya mbao yaliyofunguliwa. Kwenye upande wa kushoto jengo jingine lina alama, Old Town Boutique, na kuna watu wachache mitaani, wengine wakiwa wamekaa na wengine wakitembea, wakionyesha maisha ya kawaida mjini.

Sherehe inayoonyesha mwanaume akitia sahini hati muhimu akisimamiwa na afisa mwenye vazi la mahakama. Watazamaji wengi waliovalia rasmi, wengi wakiwa na majoho mekundu wameshuhudia tukio hili muhimu la kiserikali huku bendera za Kenya zikipamba mandhari.

Korido ndefu yenye madirisha makubwa yalioangalia nje kwenye uwanja wa ndege. Sakafu ina vigao vyenye ruwaza za mraba na kuna watu wachache wakitembea mbele kuashiria kuwa ni eneo la abiria ndani ya jengo la uwanja wa ndege.

Chombo kikubwa cha usafiri wa majini chenye rangi ya buluu kina safiri juu ya maji tulivu. Anga lina mawingu mepesi likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Mbali kidogo chombo kingine kikiwa kinangoja na majengo ya jiji yakiwa upande mwingine wa maji. Hii inatoa taswira ya shughuli muhimu ya usafirishaji wa watu na bidhaa katika eneo hilo.

ChatGPT said: Ufuo mweupe maridadi, ukiwa na mitende mirefu iliyopanga safu. Nyuma, vibaraza vyenye paa za nyasi na miavuli ya jua vimewekwa kando, kuashiria eneo la starehe la hoteli au mapumziko, na anga liko tulivu.

Miti marefu yenye minazi ina majani marefu ya rangi ya kijani kibichi na baadhi ina nazi zinazoning'inia amga lina mawingu meupe ya bluu kuonyesha hali ya hewa ya kawaida ni mandhari ya kitropiki labda pwani au shamba la minazi.

Meza ndogo iliyojaa vitu vya kuchezea kama vile, magari, wanasesere na dubu vilizopanga kuuza. Pembeni kuna kigari cha mtoto na nyuma kuna sakafu pana iliyotengenezwa kwa vigae. Hii ni soko la wazi au banda la kuuza bidhaa nje ya duka kubwa.

Barabara ya lami inayopinda kidogo ikiwa na alama. Upande mmoja, kuna miti mikubwa yenye majani mabichi na upande mwingine kuna mitende mirefu. Anga la bluu li wazi na mawingu machache meupe, kuashiria hali ya hewa nzuri.

Fukwe pana yenye mchanga mweupe inaenea mbele huku vipande vingi vya mwani wa rangi nyeusi vimetapakaa. Miti ya minazi mirefu imesimama mirefu na kuna vibanda vilivyojengwa kwa miti na makuti na majengo kwa umbali.

Jengo la kisasa la kituo cha treni cha Voi, limesimama imara chini ya anga lenye mawingu. Kituo hiki kina muundo wa glasi na chuma kikiwa na jina Voi Station, likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa, nyekundu. Nyasi zilizokatwa vizuri zinazunguka eneo hilo zikiongeza uzuri wa mandhari. Inatoa taswira ya miundombinu ya kisasa ya usafiri wa reli.

Kundi la watu limekusanyika mbele ya jengo la rangi ya manjano na meupe. Wengi wakiwa wamevalia barakoa, baadhi wamepanga foleni kwenye ngazi ya jengo, wengine wamesimama chini wakiwa katika tukio la umaa au mkutano.

Kibao hiki kina maandishi cha kiislamu ambayo kwa kawaida huaashiria jiwe la kaburi au ukumbusho wa mtu aliyefariki. Mara nyingi mawe haya huwekwa katika maeneo ya umma kama makaburi, misikiti au maeneo mengine muhimu kwa jamii. Eneo hili liko chini ya mamlaka ya serikali.

Maghorofa ya majengo ya kale yaliyojengwa kwa mawe na udongo, yaliyozungukwa na mti minene na mimea. Miundo mingi imebomoka ikionyesha historia ndefu. Kuna kuta zilizosimama kidogo na baadhi ya mlango yenye matao. Chini kushoto, kuna kisima au shimo lililozungushiwa mawe. Ni sehemu yenye historia labda magofu ya Gede au Kaole.

Mwanaume aliyevalia kofia ya kitamaduni na shati lenye miraba anaonekana akisimama au kusali ndani ya msikiti. Nyuma yake kuna miraba ya mbao inayochongwa, iliyochongwa na ngazi pamoja na nguo na dirisha. Pia kuna saa ya ukutani inayoonekana upande wa kulia.

Meza iliyofunikwa na karatasi ina vyakula mbalimbali vya kukaanga kama vitumbua na mandazi, vikombe viwili na chupa pia. Miguu ya watu inaonekana karibu ikionyesha biashara ya vyakula barabarani au kwa soko.

Mnara mrefu wa mawasiliano wa rangi nyeupe na nyekundu ukisimama dhidi ya anga lenye mawingu. Chini yake kuna mimea mirefu na ukuta wa mawe, barabara iliyojengwa kwa vigae vya cabro ina mistari ya manjano, nguzo za umeme au taa za barabarani

Ufukwe wa bahari wakati la jua la asubui au jioni ambapo mwanga wake unang'aa juu ya maji na mchanga, mwamba mkubwa unaonekana kushoto na mawimbi madogo yanavunjika ufukweni nchi ya anga lenye mawingu.

Eneo la huduma za umma, wanaume watatu wamesimama ndani ya mjengo. Wa kwanza ana kitambulisho shingoni, wa pili ana barakoa na anashikilia, wa tatu ana fulana yenye nembo ya Kenya na barakoa akipokea au kukagua kitambulisho hicho.

Trenza ndefu yenye mabehewa mekundu na meupe, inasafiri kwa kasi kwenye njia nyingi za reli zilizowekwa vizuri. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima mirefu iliyofunikwa na uoto mnene wa kijani kibichi. Huku jua likiangaza eneo lote ikionyesha mazingira safi ya asili karibu na njia hiyo.

Pwani safi na yenye mchanga mweupe inakutana na bahari ya blue yenye mawimbi madogo. Mbali kidogo, boti kadhaa ndogo zinaelea kwa utulivu, miamba michache ikiwa karibu na kiungo wa maji, ikiongeza uvuto wa kipekee kwenye mandhari hii ya asili, anga likiwa wazi kabisa likionyesha hali ya hewa tulivu na nzuri.

Mashua ya kitamaduni iliyoegeshwa kwenye maji ya bluu ikiwa na mtu moja amesimama ndani yake nyuma kuna jengo jeupe na geti zikionyesha mandhari ya mjini pwani anga likiwa na mawingu meupe.

Baa ya nje iliyowazi ina viti vichache vilivyopangwa kuzunguka kaunta. Paa la baa limeezekwa kwa nyasi au majani makavu. Nyuma yake miavuli mikubwa ya jua iliyofumuliwa na mimea ya kijani kibichi na sakafu imetengenezwa kwa mawe.

Jengo la msikiti la rangi ya manjano lina kuba kubwa la kijani kibichi. Lango kuu la kuingilia lina milango ya chuma iliyochongwa kwa nakshi. Juu jina Masjid Suafa limeandikwa kwa herufi kubwa. Mwanamke mmoja akiwa amevalia hijabu ya zambarau anatembea karibu. Kushoto kuna jengo jingine la rangi ya kibichi na mandhari ya kitamaduni labda katika mji wa kiislamu.

Jengo kubwa lenye usanifu wa zamani ukionyesha Ishara Market juu ya lango kuu. Jengo hilo lina matawi mengine na lina rangi ya mchanga. Mbele kuna barabara yenye gari yaliyopaki ikiwemo lori jeupe, gari ndogo, na basi la shule. Watu kadhaa wanatembea au wamesimama katika milango ya jengo wakionyesha shughuli nyingi.

Msikiti mkubwa na mweupe ukiwa na kuba la kijani kibichi na minara miwili mirefu. Ua wake mpana umefunikwa na vigae vinavyong'aa na una chemichemi ndogo katikati huku matawi mengi yenye nguzo za rangi ya dhahabu yakizunguka pande zote.